Hii ni duka la nguo ambapo sakafu ya mbao inatoa mwonekano wa kisasa na wa kuvutia. Rafu za rangi zipo pande zote mbili za duka. Meza ya katikati ina bidhaa mbalimbali huenda ni viatu mikoba au vifaa vya mitindo. Taa za dari zinatoa mwangaza mzuri zikifanya dukani inaonekana safi na la kuvutia.

Mlango wa duka la Levis, chapa maarufu ya mavazi. Bango jekundu lenye neno Levis limewekwa juu ya mlango likionekana kwa wazi. Mlango na madirisha ya duka ni ya vioo, na ndani kuna manekini , taa, na taa za kuvutia.

Nguo za kitambaa zenye rangi angavu zimepangwa kwa ustadi karibu na sanamu ndogo za wanyama na vifaa vya mikono vya mbao. Mapambo ya shanga na vifaa vya jadi vinaonekana ubunifu wa kisanaa wa kiafrika. Mandhari hii inaangazia utajiri wa tamaduni za soko la sanaa.

Mwonekano wa ndani wa duka la nguo lenye mwangaza mkali na mandhari ya rangi ya waridi na nyeupe. Nguo aina mbalimbali suruali, mashati na gauni zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye raki na rafu.

Ndani ya duka la nguo rafu zimejaa mavazi mbalimbali kuanzia mashati hadi suruali na koti. Wakati wateja wanazunguka wakichagua bidhaa baadhi yao wakiwa na barakoa. Sakafu ya vigae na kuta nyeupe huweza mazingira safi na mwangaza mzuri.

Rafu za nguo zimesheheni suti rasmi, mashati ya na tai zenye mpangilio wa kuvutia. Mwanga wa ndani wa chandelia huongeza hali ya uadhifu na ukamilifu wa maduka ya mavazi. Mandhari huonyesha mtazamo wa ubora na mtindo wa kifahari.

Meza ya nguo ina safu na suruali za rangi mbalimbali nyeupe, kijani ,samawati , kijivu na kahawia. Zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia . Bango linaloelezea punguzo la sales , linaonekana juu ya meza hilo.

Duka la mavazi na viatu linaonyesha mpangilio safi wa bidhaa zilizopangwa kwa rangi na aina. Mashati, suruali, kofia na jozi za viatu zimeekwa kwenye rafu na stendi. Katikati kuna benchi la samawati lenye magazeti na kikokotoo, kikiongeza mandhari ya faraja na urafiki kwa wateja.

Vimanekini vitano vimevalishwa mavazi rasmi, kila kimoja kikiwa na viatu vilivyopangwa chini. Mabango mawili ya ofa maalumu, huonyesha bei za suti, za shilingi elfu tatu na shilingi elfu tatu mia tano.

Gari jeupe limeegeshwa barabarani usiku, namba ya usajili ya njano mistari ya kuwakisha rangi nyekundu na nyeupe nyuma kwa ajili ya usalama. Limeegeshwa karibu na jengo lenye mimea, huenda ni nyumba au ofisi. Kuna gari jingine limeegeshwa mbali kidogo upande wa kulia.

Ni trela maalum ya kubeba magari ambayo imebeba magari kadhaa ya kisasa, lina rangi ya samawati ikiwa na muundo wa ngazi unaowezesha kupakia magaria kwa safu mbili. Imeegeshwa nje ya jengo lenye bango. Jengo lina rangi ya samawati na nyeupe.

Gari aina ya Audi limeegeshwa juu ya lami likionyesha gurudumu la alloy ya fedha yenye nebo la Audi katikati. Muundo wa gurudumu una mistari ya mviringo inayopangika kwa ustadi.

Subaru Forester XT nyeupe imeegeshwa karibu na uzio yenye waya ya miba ikiwa na madirisha meusi na magurudumu yenye fremu za fedha. Nambari ya usajili ni ya Kenya imeandika nyuma, na majengo ya karibu yana tanki na maji juu ya paa. Mandhari huunganisha uratibu wa usafiri binafsi na mazingira ya mjini.

Mlango wa gari umefunguliwa, ukionyesha sehemu ya ndani yenye usafi, na mpangilio wa kisasa. Ustadi wa kifaa cha kuendeshea, rushani, juu iliyo wazi, na vitambaa vya sakafu, huongeza aina ya gari hiyo.

Ni sehemu ya soko au duka ambapo vitu mbalimbali vya kucheza na mapambo vimepangwa kwenye meza. Viatu vimepangwa na zina rangi tofauti na zinaonekana za kuvutia macho. Kuna watu sokoni wakifanya shughuli zao, wakichunguza na wengine wakinunua bidhaa.

Meza ya soko yenye vitambaa vya rangi mbalimbali vilivyopangwa kwa uzuri. Vitambaa vimepangwa kwa safu vikiwa na rangi angavu kama nyekundu, samawati, kijani na manjano. Mchoro wa mduara na miundo vya mapambo huenda ni mitindo ya kitamaduni.

Soko la barabarani linaonyesha shughuli nyingi za kibiashara huku vizimba mbalimbali vikiwa na rundo la viatu vya aina tofauti na nguo zingine zimewekwa vimefungwa kwenye nyaya za kunyanyua. Gari jeupe limeegeshwa upande wa kulia.

Meza Imepambwa kwa matunda ya aina mbalimbali, maparachichi ya kijani kilichokolea, machungwa ya kung'aa, embe zilizo na midomo ya rangi nyekundu na kijani pamoja na kiwamo chenye miba na rangi ya kijani na rangi.

Gari la muuzaji wa chakula limeegeshwa chini ya mwavuli mkubwa wa samawati likiwa na neno ya, farmers choice, iliyoandikwa kwa rangi nyekundu na nyeupe. Juu ya gari kuna chupa vya viungo na vya bidhaa zingine.

Tikiti za rangi za kijani, zikiwa zimepangwa kwa wingi sokoni, baadhi zikiwa na madoa ya rangi ya machungwa. Mazingira ya nyuma yanaonyesha matunda mengine yakisisitiza uzuri wa bidhaa za mashambani. Taswira hii inafikisha nguvu ya mavuno ya maisha ya soko ya afrika.

Jumla ya mitungi, mapaketi zilizoandikwa kwa majina ya viungo mbali mbali kama vile: Pilau Masala, Kenya Tea, Cloves, Cinammon na zingine, zimeonyesha utofauti wa ladha za kupikia katika utamaduni wa Kiafrika.

Ndani ya banda la soko, mazao mbalimbali ya mboga yamepangwa kwenye kreti za mbao kwa mpangilio wa kuvutia. Viazi vyenye mavumbi upande ya kushoto, vitunguu vyekundu vilivyokusanywa katikati na nyanya za rangi nyekundu na machungwa upande wa kulia.

Hili ni jengo la jadi lenye paa la nyasi na muundo wa mbao. Ni jengo la kipekee linaloonyesha usanifu wa kitamaduni huenda ilikawa sehemu ya kijiji cha utalii, makumbusho ya historia, au makaazi ya asili.

Jengo la gorofa lenye sakafu kadhaa likionekana kwa mtazamo wa chini kuelekea juu, lina muundo wa kisasa likiwa limejengwa kwa kutumia mabati na vifaa vya kisasa. Lina bango linalosema Omega Mabati, likionyesha kuwa huenda ni ofisi au duka la kampuni inayouza mabati.

Nyumba ya kisasa yenye muundo wa paa la muinuko na madirisha kadhaa. Nyumba imejengwa kwa matofali, ikionyesha uimara na muundo wa kisasa. Ina madirisha mengi, paa la muinuko, uwanja wa mbele, kokoto au changarawe, unaofaa kwa maegesho ya bustani.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa kadhaa, huenda ni jengo la ofisi au biashara. Muundo wa kisasa wenye madirisha yaliyopangwa kwa mpangilio wa wima. Mandhari ya mji inaonekana nyuma ikionyesha majengo mengine. Anga ni safi, picha imepigwa kutokana na mtazamo wa barabarani

Jengo refu la ghorofa nyingi linalotumika kama makazi ya watu. Majengo haya yanaonyesha mandhari ya mji wa kisasa na mabango na matangazo juu yake yakiashiria biashara au upangishaji. Mazingira ni safi na yana mpangilio mwema.

Mandhari ya mtaa yenye majengo ya ghorofa kadhaa ambayo yanaonekana kuwa yanajengwa au hayajakamilika, kwani baadhi ya kuta za tofali na zege zilizo wazi. Anga ni safi na ya samawati na kuna mawingu machache. Nyaya za umeme zinapita kwenye kona ya juu ya kulia.

Jengo la ghorofa nyingi lenye rangi ya kijivu, linajitokeza katikati ya anga ya samawati na mawingu machache. Balcony nyingi huashiria matumizi ya makazi au biashara. Ukuta wa mawe upande wa mbele huongeza hisia ya uzio wa kifahari au wa usalama.

Jengo lenye sehemu tofauti linaonekana ,upande wa kushoto yumepakwa rangi ya manjano na fremu nyekundu za madirisha yenye grili na juu kuna tanki jeusi la maji ,upande wa kulia una rangi ya kahawia pauko na mistari ya samawati nyuma una mlango ukiwa na madirisha makubwa.

Jengo refu lililoandikwa Highway Heights ina madirisha makubwa na balcony kwenye kila ghorofa, likiwa limepakwa rangi ya samawati na nyeupe. Nyaya za umeme zinapita mbele ya jengo na miti pamoja na jengo jingine la nyumba vinavyoongeza kina cha mandhari.

Taswira inaonyesha majengo mawili marefu ya makazi yenye madirisha ya samawati na usanifu wa kisasa. Yakisimama nyuma ya eneo la michezo lenye vifaa vya kupanda na bembea za rangi angavu.

Nyumba ya ghorofa moja, yenye kuta ya matofali na paa jeupe, imezungukwa na bustani iliyo na miti midogo na vichaka vilivyopangwa vizuri. Njia ya mawe inaelekea mlangoni ikionyesha usafi na mpangilio wa makazi ya kisasa.

Nyumba ya ghorofa moja ina mlango mweupe wa vioo na madirisha makubwa yenye fremu nyeupe. Ukuta wa nje ukiwa umepambwa kwa mawe ya kupendeza. Bustani mbele lina ua wa kijani uliokwatwa kwa ustadi. Miti ya mitende na mimea mingine ya kijani kibichi ikizunguka jengo hilo.

Jengo refu la kisasa linaonekena na madirisha makubwa na roshani nyingi likibeba neno za HIGHWAY HEIGHTS na BENCHLEY juu kabisa. Muundo wake wa kisasa na kioo huashiria makazi au biashara za hali ya juu katika jiji. Mandhari huonyesha ukuaji na miundombinu ya miji.

Ukuta wa mawe umejengwa karibu na lango la chuma lenye bango ndogo la matangazo ya nyumba ya kupangisha. Mandhari huashiria mazingira ya mtaa wa mjini, na fursa za makazi. Taarifa ya mawasiliano, imewekwa kwa urahisi, wa waulizaji.

Ndani ya sebule ya kisasa. Milango ya vyuo inayoteleza kufunguka kuelekea eneo la nje lenye kijani kibichi ikitoa mwanga wa asili na nafasi ya kupumua. Ukuta wa ndani umejengwa peneli kama za marumaru zenye rafu wazi pande zote mbili.

Jengo la zege lina milango mikubwa mitatu ya gereji, na juu kuna mabati ya mbao yaliyosambaa. Ardhi ya kokoto na waya wa umeme huaashiria mazingira ya viwandani mtaani. Muonekano huo huleta taswira ya uchafu kavu na shughuli za kimazingira.

Jengo refu la ghorofa liko katika hatua ya ujenzi likizungukwa na steji za chuma na mbao kwa ajili ya kazi ya mafundi. Dirisha kadhaa bado hayajafungwa na tanki jeusi la maji linaonekana juu ya paa.

Hii ni sehemu ya vyakula vilivyofungwa tayari, ama sausage , bacon na nyama zingine za kukaanga. Bidhaa na maziwa zinaonekana upande wa kushoto. Zimepangwa kwa utaratibu mzuri. Zinaonekana aina mbalimbali za nyama iliyosindikwa.

Ndani ya kitengo cha samaki cha duka, bidhaa za baharini zimetandazwa kwenye counter safi yenye barafu. Kutoka samaki tofauti hadi kamba na chaza. Mabango yenye maandishi yanaonyesha juhudi za kuendeleza uvuvi wa ndani.

Keki mbalimbali zimepangwa kwenye rafu chini ya bango kubwa la bakery , baadhi zikiwa na bei kama vile mia moja na sitini na tano na mia nane tisini na tisa. Mfanyakazi, akihudumia eneo lenye vifaa vya kuokea. Mandhari yanaonyesha mpangilio wa kisasa ya sehemu ya kuuzia vitafunwa.

Duka la rejareja ambalo linalo onyesha nguo zilizo wekwa kwa punguzo la bei. Meza la muonyesho limejaa nguo za aina mbalimbali zikiwa zimepangwa juu kwa wingi. Kuna bango jekundu lenye alama kubwa ya asimilia la neno discount likionyesha kuwa bidhaa hizo zinauzwa kwa bei ya punguzo.

Ndani ya duka la mikate, mahali pa kuvutia na kutulivu kwa wateja, kaunta yenye kioo cha kuonyesha imejaa vitafunwa rafu za nyuma zina bidhaa zaidi. Meza zilizo mbele ya kaunta zina vikapu na vyombo vilivyojaa mikate, mandhari ya kuchangamsha na kukaribishwa.

Ndani ya soko la kisasa la vyakula sehemu mbalimbali zimepangwa kwa mpango wa kuvutia kuanzia rafu za matunda kama ndizi, machungwa, mapera na zabibu, hadi maeneo ya bakery yanaonyesha huduma za chakula kilichopikwa na bidhaa za mikate.

Maandiko ya red meat, white meat na pork yanaonyesha sehemu ya nyama iliyopangwa kwenye friji maalum. Vinywaji vimepangwa mbele kwa rundo huku mabango ya ofa na bei yakiwekwa msisimko wa manunuzi. Mandhari huonyesha uratibu wa bidhaa katika soko la kisasa.

Ghorofa ya biashara ina maduka maarufu kama quickmart inayofunguliwa saa zote pamoja na baus optical na bata. Magari na watu wanaonekana nje wakichangamka katika shughuli za kila siku. Mandhari huonyesha urahisi wa huduma mseto katikati ya jiji.

Ndani ya maduka ya rejareja rafu zimepangwa kwa utaratibu zikibeba bidhaa mbalimbali, vitafunio, vifaa vidogo na bidhaa za usafi wa nyumba. Mtu aliyevaa shati jeupe, amesimama karibu na rafu za upande wa kulia huenda akihakikisha bidhaa au akipanga upya stock .